Kuna kikapu cheupe cha kufulia kilichowekwa juu ya sakafu isiyo na vigae. Kimeegemea kwenye kona ya chumba na nyuma kuna mlango wa chuma uliopakwa rangi ya samawati. Mandhari inaonekana tulivu na mazingira yanayotoa hisia ya usafi na utulivu.

Taswira ya ndani ya kanisa la Mavuno Mamboleo, ambapo tunaona jukwaa lenye mzunguzaji wa kutoa hotuba mbele ya hadhira iliyoketi. Nyuma yake kuna skrini kubwa na msalaba maridadi mabango yanayoonyesha majina, "Karibu Mavuno Church Mamboleo" na kauli mbiu, "Turning Ordinary People into Influencers of Society" pamoja na, "Home of the Fearless". Inaonekana ni mkutano wa ibada au tukio la jamii lenye lengo la kuhamasisha.